Hili ni rundo la nguo za mitumba zilizopangwa katika soko, labda Gikomba. Nguo hizi na za aina mbalimbali zikiwemo koti, sweta na nguo nyingine za mikono mirefu. Rangi na mitindo ya nguo hizo ni tofauti na zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa wingi. Soko la Gikomba ni maarufu kwa kuuza nguo za mitumba.

Nguo huuzwa mahali hapa. Nguo hizi zina rangi nyingi tofauti. Zimepangwa vizuri katika kifaa cha kichuma. Nguo hizi kwenye sehemu hii ni ya wanaume. Duka hili limewekwa mataa mengi sehemu ya juu. Mbeleni ni sehemu ya viatu ambavyo pia vimepangwa. Muuzaji pia yuko pale.

Rundo la nguo za mitumba zilizopangwa katika soko labda Gikomba. Nguo hizi ni za aina mbalimbali zikiwemo koti, sweta na nguo nyingine za mikono mirefu. Rangi na mitindo ya nguo hizo ni tofauti na zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa wingi. Soko la Gikomba ni maarufu kwa kuuza nguo za mitumba.

Katika viwanda vya kutengeneza magari, wao hutengeneza magari mengi, aina tofauti, yenye miundo tofauti, na pia rangi. Kuna magari madogo na makubwa. Mojawapo ni gari hapa linaloitwa Toyota. Hili ni gari mzuri ambalo hupendwa na watu wengi sana, na pia bei yake ni mzuri sana.

Katika viwanda vya kutengeneza magari, wao hutengeneza magari mengi aina tofauti tofauti yenye miundo tofauti na rangi. Kuna magari madogo na magari makubwa. Magari hizi hapa ni magari ambazo ni za bei ghali na humilikiwa na watu wachahe ambao ni matajiri.

Mtu huyu anafanya kazi ya kuosha gari. Gari hili linaonekana kuwa mzee na kuwa iko katika harakati ya kutengenezwa. Kuna tanki ya maji inayotumiwa kuosha. Mbele ya gari hili kuna lori ambayo limeegeshwa hapo. Kwa umbali kuna vyumba na pia kuna stima unaopita hapo.

Gari hili ni ya aina ya "Subaru Forester", ambalo huenda ni magari ya mwaka wa elfu mbili na kumi na tano au karibu hapo. Gari hili ni la rangi la nyeusi na limeegeshwa kwenye eneo lenye kokoto. Subaru Forester ni gari maarufu kwa uaminifu, utendaji na thamani yake. Pia huja na chaguzi tofauti ikiwa ni pamoja na toleo la mseto.

Sokoni mna vitu vingi sana, inawanunuzi na wauzaji bidhaa zinazouzwa huwa hazifanani bei. Wakati watu wanabidhaa za uanzisha mahali pa kuuzia, inaeza kuwa sehemu maalum baada ya siku inaweza kuingiza pesa nyingi ambayo inaweza saidia kuinua uchumi.

Hapa ni sokoni. Kuna wanunuzi na pia kuna wauzaji. Sehemu hii inaonekana kuwa chafu. Kuna kabeji ambayo yamewekwa chini ya sakafu bure na kuna zingine ambazo bado ziko kwa magunia. Juu kuna magunia ambayo yameanikwa. Kuna takataka ambazo zimetapakaa sakafuni.

Sokoni mna vitu mingi sana ,ina wanunuzi na ina wauzaji. Bidhaa zinazouzwa huwa hazifanani bei. Wakati watu wana bidhaa za kuuza, huanzisha mahali pa kuuzia, inawezakuwa sehemu maalum. Baada ya siku inaweza ingiza pesa nyingi ambayo itasaidia, kuinua uchumi wa taifa.

Hizi na manyumba kubwa kubwa iliyojengwa na mtu binafsi, serikali au kampuni ili kufanya nayo biashara. Wengine hukombolea watu na wengine huuza. Nyumba hizi zimejengwa vizuri, kwa ustaarabu kuu. Yana stima na maji. Pia usalama umeimarishwa.

Hapa Nairobi kuna watu wengi wanao fanya kazi tofauti tofauti. Wengi wao si wenyeji hapa. Wengine hukomboa nyumba na wengine hununua nyumba ambayo ishajengwa tayari. Hii ni nyumba ambayo imejengwa na mwenyewe ili kufanya biashara ya kukodisha au kuuza. Ni nyumba kubwa ambayo watu wengi wanaweza kuishi pamoja.

Hizi ni manyumba kubwa kubwa iliojengwa na mtu binafsi, serikali au kampuni ili kufanya nayo biashara. Wengine uukombolea watu na wengine uuza. Chumba hizi zimejengwa vizuri kwa ustaharabu kuu, yana stima na maji. Pia usalama umeimarishwa.

Nyumba hizi tatu zimejengwa kwa ustaarabu maalum. Ni nyumba ya gorofa na muonekano wake ni kama vyumba vya kukodishwa. Mbele yake Kuna maua ambayo yamepandwa. Kuna kifaa kilichotengenezwa kwa ajili ya kuegesha magari, pia Kuna baiskeli mbili ya nyumba ya kwanza.

Hapa Nairobi kuna watu wanaofanya kazi tofauti tofauti. Wengi wao sio wenyeji hapa, wengine hukomboa nyumba na wengine hununua nyumba ambayo ishajengwa tayari. Hii ni nyumba ambayo imejengwa na mwenyewe kufanya biashara ya kukodisha au kuuza. Ni nyumba kubwa ambayo watu wengi wanaweza ishi.

Hizi ni manyumba kubwa kubwa iliyo jengwa na mtu mtu binafsi, serikali au kampuni ili kufanya nayo biashara ya kukodisha. Nyumba hizi zimejengwa vizuri kwa ustarabu mno. Yana stima, maji na pia usalama umeimarishwa.

Hapa Nairobi kuna watu wanaofanya kazi tofauti tofauti. Wengi wao sio wenyeji hapa, wengine hukomboa nyumba na wengine hununua nyumba ambayo ishaajengwa tayari. Hii ni nyumba ambayo imejengwa na mwenyewe ili kufanya biashara ya kukodisha au kuuza. Ni nyumba kubwa ambayo watu wengi wanaweza kuishi pamoja.

Hapa Nairobi kuna watu wanaofanya kazi tofauti. Wengi wao si wenyeji hapo, wengine hukomboa nyumba na wengine hununua nyumba ambayo ishajengwa tayari. Hii ni nyumba ambayo imejengwa na mwenyewe ili kufanya biashara ya kukodisha au kuuza. Ni nyumba kubwa ambayo watu wengi wanaweza kuishi pamoja.

Hapa Nairobi kuna watu wanaofanya kazi tofauti tofauti wengi hao sio wenyeji hapa. Watu hununua manyumba ambayo ishajengwa tayari. Hii ni nyumba ambayo imejengwa na mwenyewe ili kufanya biashara yake ya kukodisha au kuuza. Ni nyumba kubwa ambayo watu wengi wanaweza kuishi.

Hizi ni manyumba kubwa kubwa iliyojengwa na mtu binafsi, serikali au kampuni ili kufanya nayo biashara. Wengine hukombolea watu na wengine huuza. Chumba hizi zimejengwa vizuri kwa ustaarabu kuu. Yana stima na maji. Pia usalama umeimarishwa.

Hizi na manyumba kubwa kubwa iliyojengwa na mtu binafsi, serikali au kampuni ili kufanya nayo biashara. Wengine hukombolea watu na wengine huuza. Vyumba hizi zimejengwa vizuri kwa ustaarabu kuu. Yana stima na maji. Pia usalama umeimarishwa

Hapa Nairobi kuna maduka kuu nyingi sana. Hapa unapata vitu vingi aina tofauti iwe ni chakula ama ya matumizi. Vifaa hizi zimepangwa vizuri katika shelf maalum zilizotengenezwa. Pia pahali hapa ni pasafi. Kila bidhaa katika shelf imeandikwa bei yake.

Hapa Nairobi kuna maduka kuu nyingi sana. Hapa unapata vitu vingi aina tofauti tofauti iwe ni chakula ama ya matumizi . Vifaa hivi vimepangwa vizuri katika shelf maalum zilizo tengenezwa. Pia mahali hapa ni pasafi . Kila bidhaa katika shelf imeandikwa bei yake.

Duka hili linamilikiwa na kampuni ya Naivas . Bidhaa zimepangwa vizuri kwa ustarabu. Mahala hapa ni pasafi na ya kuvutia. Sehemu ya juu zimewekwa mataa nyingi na pia imetengenezwa kwa kutumia vichuma vingi. Sehemu ya mbele kuna wahudumu wanaofanya kazi hapa.

Hapa Nairobi kuna maduka kuu nyingi sana. Hapa unapata vitu vingi aina tofautitofauti iwe ni chakula ama ya matumizi. Vifaa hizi zimepangwa vizuri katika shelfu maalum zilizotengenezwa. Pia pahala hapa ni pasafi. Kila bidhaa katika shelfu yameandikwa bei yake chini.

Maduka mengi makubwa yanapatikana hapa nchini Nairobi. Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu kulingana na aina yake. Kamera ya cctv imewekwa kwa ajili ya usalama.

Katika duka hili kuu vitu vimepangwa kwa ustarabu kuu. Kila bidhaa imeandikwa bei yake chini ili mteja anapotaka kununua awe anajua bei yake. Wateja wanazunguka na trolley kutafuta bidhaa. Pahala hapa ni pasafi na pia pamewekwa mataa za kutosha.

Humu Nairobi kuna maduka kuu nyingi sana. Hapa unapata vitu vingi aina tofauti iwe ni chakula ama ya matumizi. Vifaa hivi vimepangwa vizuri katika shelf maalum zilizotengenezwa. Pia mahali hapa ni pasafi, kila bidhaa katika shelf imeandikwa bei yake.

Katika duka kuu kuna sehemu tofauti tofauti. Kuna sehemu ya bidhaa za kutumia, sehemu ya nguo na sehemu ya vyakula. Hapa na pahala pa vyakula kama muhogo, nyanya, kitunguu na mengine mengi. Bidhaa hizi zimewekwa pahali pazuri na kila kifaa kimewekwa bei yake.

Hili ni duka kuu. Duka hili ni kubwa na ina vitu nyingi. Bidhaa hizi zimeangwa vizuri katika shelf . Chini ya bidhaa hizo zimeandikwa bei. Kuna wanunuzi na wahudumu. Kuna wanunuzi ambao wamebeba trolli kwenye laini ili kuhudumiwa. Juu ya duka hili yamewekwa mataa nyingi na pia kuna vichuma.